Wasichana wawili waliovalia sare za shule na mikoba migongoni, wamesimama mbele ya kuta wenye maandishi, Mama Ngina Girls High School. Mwanafunzi mmoja ameinama, huku mwingine amesimama karibu naye. Ukuta unaonekana kuwa na rangi zilizofifia.

Mlango mwekundu umefungwa kwenye kuta ya jengo uliotengenezwa na mawe wa rangi ya kahawia na kijivu. Upande wa juu kuna sehemu ndogo ya kioo. Kuna mmea wenye majani mabichi yakiwa kwenye kuta.

Mwanamke akiwa ameketi kwenye benji. Amevalia vulana nyeupe na saruali ya rangi nyeusi na nyeupe. Nyuma yake kuna vifaa vya mazoezi ya usanii. Kuna maelezo kuhusu Helen Nyawira: "Nationality Kenya, Date of Birth April 15, Sport - Powerlifting Event Under 41 Disabilities, Spinal Injury."

Wanamichezo wawili, mmoja akiwa amesimama na mwingine amekaa kwenye kiti cha magurudumu, wakifanya mazoezi ya dondi. Aliyesimama amevaa nguo ya rangi nyekundu, na buluu anayoonekana akishika punching bag . Aliyeketi amevalia nguo za buluu na glavu, huku akilipiga lile begi.

Bango lenye kichwa, Water is Life , na ujumbe, "Every drop counts, please save," linasehemu nne: Sources of water, what are the main uses of water, water use and conservation, treated problems. How can we conserve water ". Chini ya bango kuna nembo na anwani ya, "A few Kenya Giraffe Centre .

Wanariadha wawili wakikimbia kwenye mashindano. Mwanamme amevaa fulana ya njano yenye neno Nissan. Mwanamke amevaa fulana yenye kijani kibichi yenye jina Koech. Amevaa kifaa cha kufunikia macho.

Ubao wa darasani. Juu, kuna herufi za alfabeti zilizochorwa kwa mtindo wa muandiko wa kuunganisha za kawaida, zikiwa katika herufi kubwa na ndogo kama Oo, Pp,Qq, na Rr. Kuna lebo za miezi za mwaka kama vile Oktoba, Novemba na hata Disemba.

Lango kuu la tahasisi iliyoandikwa Annesta Coast Academy, lina milango miwili ya chuma na kuta za pande zote mbili zimepakwa rangi nyeupe na zina nembo zenye rangi mbalimbali. Njia inayoongoza inaonekana kuwa ya wazi na isiyo ya watu.

Jalada la kitabu lenye kichwa, Competence Based Curriculum, Grade 2 Environmental Activities: Rationalized Notes. Lina picha mbalimbali zinazohusiana na mazingira, kama vile machungwa, kuku, ndoo, viatu vya buti na pampu ya maji. Kuna namba ya simu, 0710250520, iliyoandikwa.

Mlango wa mbao wenye rangi ya kahawia iliyokolea una bango dogo lenye maandishi no exit for students hii ni ishara kuwa lango hilo ni kwa ajili ya matumizi maalum wanafunzi kupitia hapo.

Mwanamme ameketi kwenye kiti cha gurudumu kilicho na rangi ya nyeusi, ameshika vitabu. Amevalia shati ya kijivu na nyingine iliyo ndefu ya rangi krimu kahawia na jeans .

Mwanamme aliyevalia suti nyeusi na shati leupe upande wa ndani anaetabasamu nywele kichwani mkono kuekeza kwa gari jeusi lenye dirisha moja wazi lengine likiwa limefungwa kando gari jeupe vioo upande wa kushoto.

Jengo la shule ambalo linaonekana kuwa Kwa Jomvu primary school administration block limeandikwa kwa herufi kubwa yenye kuta ya mbele ikifuatwa na neno, Administration Block. Kuna michoro mengine yenye rangi mbalimbali ikiwemo moja yenye nembo na maandishi ya kilimo ya maendeleo.

Rafu za kabati kuna baadhi ya madaftari ya bluu, pinki, kijani kibichi na njano na vitu vingine ambavyo havionekani vizuri. Kabati hili limetumika kuhifadhi vitu shuleni au ofisini.

Bango la kuelekeza lililobandikwa kwenye nguzo lina rangi ya kijani kibichi na limeandikwa high school juu na kuna mshale mkubwa wa kijani unaoelekea kushoto chini ya mshale kuna neno office .

Jengo la shule lililopakwa rangi ya nyeupe na kijani likiwa na mabati kuna mahandishi yanayosomeka, "Miritimi Sekondari School," na chini yake, "Two Classrooms Funded By Jombo NG C.D.F Fy 2014/2015 Patron Jombo C.D.F Hon. Badi Jil Bai."

Watu wawili wakiendesha baiskeli yenye viti viwili mfululizo. Wote wamevalia sare za bendera ya Kenya na neno Kenya, huku wamevaa kofia za usalama ya rangi nyekundu. Wanaonekana kuwa wanashiriki katika mashindano. Nyuma yao kuna miti na mimea.

Mchezo wa soka unachezwa kwa uwanja wa udongo wenye rangi ya kahawia. Wachezaji ni watu wenye ulemavu wa viungo wakitumia mikongojo kucheza. Mpira uko katikati na wachezaji wamevalia jezi za rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, kijani na ya njano.

Watu wanne wanaonekana wakifanya usafi wa mazingira. Wamevalia fulana nyeupe na glavu. Mmoja wao amebeba mfuko mweusi wakukusanyia taka. Eneo hilo ni la wazi wakijitahidi kuyanadhifisha mandhari.

Chumba hiki kinakuta ya rangi ya cream na ubao mweupe. Kuna madawati na viti vya shule vimepangwa vizuri. Sakafu inayoonekana kuwa ya rangi nyekundu iliyo na chembechembe nyeupe na nyeusi.

Jengo la ghorofa mbili lina rangi ya mchanga na lina madirisha mengi. Kwenye balcony kuna bango refu lenye nembo na maandishi ilioandikwa, ''NATIONAL GOVERNMENT CONSTITUENCIES DEVELOPMENT FUND BOARD NYALI CONSTITUENCY.''

Ukurasa kutoka kitabu cha kiswahili unaonekana kufundisha sarufi, matumizi ya hiki na hivi. Picha ya kwanza imeonyesha mtu aliyevalia kanzu ndefu ya. Pili inaonyesha mtu yule yule wa kwanza labda kueleza wingi. Picha ya tatu inaonyesha mvulana ameshika kiatu. Picha ya nne imeonyesha mvulana yule ameshika viatu viwili.

Lenye viti na meza za mbao zilizopangwa. Sakafu inaonekana ya rangi nyekundu iliyokozwa, yenye madoa meusi na meupe. Kuna vitabu na makaratasi kuashiria kuwa darasa hili linatumika. Madirisha yana mapazia meupe na mekundu.

Meza yenye kompyuta mbili zilizo na skrini nyeusi, kibodi, kipanya zinaonekana. Kuna vitu vingine vidogo vilivyotawanyika kando venye vitabu. Mandhari ya nyuma ni ukuta mweupe.

Mlango wa mbao wenye rangi ya kahawia, na juu yake kuna vibao viwili vilivyoandikwa kwa herufi kubwa nyeusi. Kibao cha kwanza ni cha Chemistry Lab na cha pili ni Biology Lab. Kuna sticker zilizobandikwa kwa mlango.

Chumba kilicho na viti vyeupe, meza, nyaya nyeusi za kupitisha stima, ubao wa matangazo na tarakilishi inayojumuisha skirini nyeusi, kibodi na hata kipanya.

Mlango wa mbao wenye paneli nyingi ukiwa na rangi ya kahawia iliyokolea kuna kishikilio cha chuma chenye kung'aa upande wa kushoto, juu kuna kibao kidogo kilichoonyesha maandishi yaliyoandikwa kwa herufi kubwa, "Form One R."

Mfuko ulio na mpini mweusi una karatasi za manila ndani yake zikitofautiana kwa rangi kama zile zilizo za pink , samawati, manjano, zambarau, nyeupe na nyekundu na katika ukubwa kuna ndefu, fupi, ule wa upana mkubwa na za kiasi.

Rundo la vitabu yaliyopangwa kwenye meza vina rangi ya bluu na alama ya njano upande wa chini. Vimeandikwa, "Longhorn Computer Science Grade Seven". Kuna faili iliyo na rangi ya njano.

Mwanariadhi Wesley Kimeli akiwa amesimama. Amevaa fulana ya machungwa yenye neno Kenya mbele na suruali fupi ya bluu. Kuna maelezo mafupi kumhusu," Nationality Kenya, date of birth 1st March 1994, sport athletics, event 1500t46, disability right hand".

Mstari wa viti vya mbao na vilivyo na chuma vilivyo pangwa katika chumba kinachoonekana kama darasa, vina migongo ya mbao na fremu nyeusi. Sakafu ina vigae vya rangi ya kahawia.

Madawati mawili ya shule ya zamani yaliyotengenezwa kwa mbao la chili linaonekana kuwa limechakaa zaidi la juu linaonekana kuwa katika hali bora kidogo. Nyuma kuna kuta na dirisha lenye pazia la zambarao na kiti kimoja kilicho upande wa kulia.

Chumba cha kufundisha, kuna ubao mweupe mkubwa wenye maandishi yanayoandikwa kwa mkono. Iiwezekana mazoezi ya kuandika. Kuna bango lenye herufi kubwa za alfabeti, A,B,C, na D. Upande wa kushoto kuna chati yenye orodha ya maneno, na chini yake kuna kiti cheupe cha plastiki.